Kuna watu wengi wamepanga foleni, na wote wameketi kwenye viti vyao, ila hapa kunaonekana kuna moja ambaye akona daktari, amepata matibabu kwa njia ya kumia sindano, wote wamevalia barakoa zao ila muuguzi amevalia reflector yake hapo kando.